Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa kubwa safi na la kupendeza, wakimsikiliza mwalimu kwa makini huku wakioneaha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe, zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu huku mteja wa kike amesimama karibu na rafu, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka ni tulivu, yanayovutia wapenzi wa kusoma na kujifunza kila siku.

Mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa umakini kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati ya mazingira yao, darasa ni safi lenye mwangaza wa kutosha yakithibitisha juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Juu ya ubao wa matangazo umewekwa ukutani, ukionyesha siku za wiki kwa mpangilio unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa na mpangilio wa siku zilizopatikana kwenye wiki.

Darasani mwalimu wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye madawati yao, mazingira ya darasa ni safi yenye mwangaza wa kutosha yakiakisi juhudi za kuinua elimu ya msingi bora kwa watoto.

Kitabu cha shule ya msingi, kilichoandikwa kwa lugha ya kiingereza rahisi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi hawa kuboresha matamshi ya lugha na kina picha ili kuakisi wanachokisoma, vitabu hivi husaidia wanafunzi kujikuza kielimu na kuwakuza wakati wanapokua kuwa na uelewa mkubwa.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare ya kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu; kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea, ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari iliyopakwa rangi ya bluu likiwa na madirisha yaliyofunikwa na mapazia mazuri, vitanda vimepangwa vizuri vikiwa vimetandikwa kwa mashuka meupe na kupangwa vizuri huku katikati kuna meza na viti viwili kwa ajili ya kujisomea kwa mida ya jioni.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari chenye jalada ya rangi ya njano na bluu ikiwa na picha ya mwanafunzi akiwa anatumia vyombo kwenye maabara, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia za kiume na kike wamekaa darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa amevalia vazi aina ya suti, anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa na sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya viti na madawati wakimsikilliza kwa makini mwalimu aliye simama mbele yao mtanashati na aliyevalia suti anaefundidha akitumia sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanasimamiwa na mwalimu wao, wakiwa wamekaa juu ya dawati lenye viti mbalimbali na wengine wamesimama, huku wamevalia vitambulisho, wanatumia kompyuta mpakato, wakiakisi mazingira ya kujifunza yenye ushirikvano na utulivu wa akili, katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti, wameketi utulivu ndani ya madarasa ya kisasa wakisoma kwa kutumia kompyuta na wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu .

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti , wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti taswira hii inaakisi mazingira ya kitaalamu na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia mbalimbali, wamekaa kwa nusu mduara wakimsikiliza kwa makini mwalimu alievalia suti, mtanashati na amesimama mbele yao anaefundisha kwa sauti na ubao mweupe, taswira hii ina akisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika eneo la nje wakiwa wamekalia kimbweta chenye rangi ya kijani, huku wakijisomea kwa makini kwa kutumia: kompyuta mpakato, simu na madaftari. Mazingira haya yanaakisi kujifunza na kushirikiana na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekalia darasani kwa makundi, huku wakijisomea kwa utulivu kwa kutumia kompyuta mpakato zilizo wekwa vizuri juu ya meza. Mazingira haya yanaakisi taswira inayoonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo waliovalia barakoa wamekaa vizuri darasni wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao mtanashati na anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa, taswira hii inaaksi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia koti la bluu amekaa kwa utulivu katika chumba cha kutengeneza vitu tofautitofauti, akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, anapata mafunzo ya vitendo yatakayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elemu ya ufundi walio valia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu darasani wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.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

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wameketi darasani huku wamevalia makoti ya rangi ya bluu, kila mmoja akiwa anafanya kazi yake kwenye kompyuta kwa umakini mkubwa huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa darasani kwa utulivu huku wamevalia makoti ya rangi ya bluu, kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta kwa umakini mkubwa, huku mwalimu aliyevalia barakoa anatembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa katika karakana ya kisasa, wanatengeneza gari kwa kushirikiana, wengine wakiwa nyuma wakikagua na wengine wanatumia vifaa kama spana kufungua gari hii. Mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi na ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kufanyia kazi, wanatengeneza chuma kwa kutumia mashine ya kuchomelea. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.